Hii ni ndani ya duka yenye rafu zinazoonyesha miwani ya jua na vitu vingine vidogo vya macho vilivyopangwa. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye picha za watu wakiwa wametabasamu pamoja na bango lingine na anwani na tovuti.

Stendi za nguo zimejaa vitu mbalimbali, zikiashiria duka la nguo au sehemu ya kuuza nguo za mitumba. Kuna mkoba mweusi umewekwa juu ya rafu na baadhi ya nguo zimepangwa kwa rangi au aina.

Mandhari hii inaonyesha rafu zilizojazwa na vitu mbalimbali vya nguo ikiwemo kofia, viatu vya kiume, mikanda na skafu . Bidhaa hizo zimepangwa vizuri zikionyesha mkusanyiko wa bidhaa za mtindo.

Duka la nguo la wanaume. Hasa sehemu ya dirisha, kuna viponzo vitano vilivyovaliwa nguo mbalimbali vya kiume. Kutoka kushoto kwenda, kuna mavazi safi kama suti na mashati, na pia mavazi ya kawaida zaidi kama shati za mikono mifupi na suruali Khaki.

Rafu za duka zilizopangwa kwa bidhaa za wazi zilizokunjwa vizuri. Kuna rundo la rangi tofauti ikiwemo nyeupe, chungwa na nyekundu. Juu kulia kuna bango ndogo lenye bei ya mia nane ikionyesha bei ya bidhaa hizi.

Hii ni dashibodi ya gari. Linaonekana kuwa aina ya Subaru ikiwa na usukani. Redio inaonyesha kuwa inafanya na viashiria vingine vya gari. Mambo ya ndani ya gari yanaonekana kuwa safi na yanaonekana vizuri.

Gari ndogo la abiria aina ya van likiwa limepakwa rangi ya bluu na lina bango kubwa ya chuma mbele limeegeshwa nje ya jengo lenye kuta za mawe.

Huu ni upande wa nyuma wa gari linaonekana kuwa ni la kijivu iliyokolea au buluu nyeusi na linaonekana kuwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi kidogo karibu na majengo yanaonekana kwa mbali.

Sehemu ya nyuma ya gari hilo limeegeshwa au linatembea polepole barabarani karibu na jengo. Kwa nyuma kuna majengo mengine na miti ikionyesha mazingira ya mjini au mji mdogo.

Sehemu ya ndani ya gari katika viti vya nyuma. Viti vimefunikwa na kitambaa cha rangi ya kahawia nyepesi. Sakafu ya gari ina mikeka ya rangi ya bluu na gari lenyewe linaonekana kama gari la kawaida la abiria.

Ndani ya jengo lenye paa la matao. Soko au duka kubwa linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali. Kuna rafu na vibanda vinavyoonyesha nguo, vifaa na vitu vingine vya kuuzwa, huku watu wachache wakionekana katikati ya biashara.

Viatu vingi vimetundikwa au kupangwa kwenye kuta au rafu ya duka lisilo na mwanga wa kutosha. Aina mbali mbali za viatu zinaonekana zikiashiria kuwa hii ni biashara ya viatu.

Hili ni soko la ndani leney vibanda mbalimbali vinavyouza matunda na mboga. Soko limefunikwa na paa la bati. Bidhaa kama ndizi, nyanya na mazao mengine ya kilimo yanaonekana.

Soko kubwa lenye watu wengi wakiuza na kununua bidhaa. Watu wamefurika wengine wamekaa chini na bidhaa zao zikiwemo mifuko na vyombo. Kuna miundo ya paa au majengo upande wa kushoto likionyesha kuwa soko linawezakua limepangwa.

Duka au soko la sanaa lililojaa picha na michoro mbalimbali. Mingi inaonekana kuwa za mada za kiafrika zikiwemo picha za watu wanyama kama simba na tembo na mandhari ya vijijini. Baadhi ya picha zimepangwa ukutani zikiwa zimerundikana kwenye meza.

Hili ni jengo linaloendelea kujengwa likiwa na fremu ya chuma iliyounda umbo la paa la pembe tatu. Sehemu ya chini ya jengo imejengwa kwa matofali huku mazingira yakiwa na vichaka vyenye maua vya chungwa na ulingwai.

Majengo marefu mawili ya kisasa yanaonekana kuwa majengo ya vyumba; yanafanana kwa muundo na urefu likiwa na ghorofa nyingi. Yamejengwa kwa kutumia mawe au vigae vya kijivu, na yana madirisha mengi madogo. Eneo la mbele ya majengo linaonekana kutunzwa vizuri kukiwa na mimea na bustani ndogo.

Sehemu ya duka ya pombe yenye rafu zilizojaa chupa mbalimbali za vinywaji na pia kuna friji ya vinywaji na vitu vingine vya kuonyeshea bidhaa.

Onyesho la mkate katika duka linaoonekana likiwa na rafu zilizojazwa aina mbalimbali za bidhaa za mkate zikiwa zimefungashwa. Lebo ya Quickmart inaonekana kwa umbali.

Hii ni ndani ya duka kubwa iliyojaa bidhaa zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Kuna alama za bei zikiwa zimetundikwa juu ya bidhaa kadhaa na wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye sakafu safi yenye vigae.

Kuna mazingira ya ndani ya duka yenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, ikiwemo sehemu ya nafaka au maharage yanayoonekana mbele na kuna mteja mmoja anaonekana akitembea katikati.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuna bidhaa nyingi zilizo pangwa vizuri kwenye rafu na meza mbali mbali sehemu ya mbele inaonekana kuwa na matunda wakati sehemu nyingine ina mikate na bidhaa za keki. Watu wachache wanaonekana wakiwa ndani ya duka.

Duka hili lina rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za nyumbani na za kibinafsi zikiwemo: sabuni, shampuu, na bidhaa za kusafisha. Bidhaa zimepangwa vizuri zikionyesha uteuzi mkubwa wa vitu vinavyopatikana.

Safu ya duka iliyojaa iliyojaa bidhaa za utunzaji wa kinywa na mwili zikiwemi brush na dawa za meno zilizopangwa vizuri. Mabango ya matangazo ya kinga dhidi ya magonjwa chapa za usafi unaonekana juu. Sehemu hii inaonekana safi yenye tayari kwa wateja.

Sehemu ya duka kubwa ambapo bidhaa za plastiki kama vile mabakuli, vyombo vya kuservia chakula na vikombe, vimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Kuna wateja wawili wakiangalia bidhaa hizo, mmoja wao akionekana kuchagua kitu na toroli ya ununuzi iko karibu nao.